Mazingira haya ni ya uwanjani. Tunaona watu walio na jinsia ya kiume waliovalia manguo tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe, njano na samawati.